Chumba maalumu kilichokuwa wazi, kikiwa ndani na mashine ya kutolea pesa, kwaajili ya wateja ambao wanakuja kutoa pesa kwaajili ya kufanyia matumizi yao binafsi.

Tangazo la benki ya "Stanbic Bank", likihimiza na kuwakumbusha wateja wao katika matumizi ya waifai ya umma, hasa kwa wateja wanaotumia simu kwa kupata huduma za kibenki. Na kutoa tahadhari ya usalama wa taarifa zao wakati wanafanya shughuli zao za kifedha kutumia waifai ya umma.

Wafanyakazi wa benki wakiwa katika mazingira ya ofisini wakitoa huduma kwa wateja wao, wakiwa katika makundi tofautitofauti ili kutatua shida mbalimbali kutoka kwa wateja wao, na kuhakikisha huduma bora inapatikana kwa kila mmoja.

Kundi kubwa la wafanyakazi wa benki wakiwa wanapata picha ya pamoja katika mazingira ya ofisini, huku katika kuta hizo zilizozunguka kukiwa kumewekwa matangazo ya huduma ya kifedha zinazotekewa katika benki hiyo

Mfanyakazi wa benki akiwa anawasiliana na mteja kwa heshima, wakiwa wanabadilishana taarifa kuhusu huduma za kifedha, huku akimhakikishia mteja huduma bora na za kuaminika, zinazotolewa katika benki hiyo kwa usalama wa kutunza taarifa.

Wafanyakazi wa benki wakiwa katika mazingira ya ofisini wakitoa huduma za kifedha kwa wateja wao katika sehemu ya mapokezi, huku katika kuta za ofisi kukiwa na matangazo yanayohusu masuala ya kifedha.

Mteja wa benki akiwa katika mashine ya kisasa inayotumia kadi, akiwa anatoa pesa kwa ajili ya kufanya matumizi yake binafsi, ili kuendesha maisha yake.

Mfanyabiashara akiwa dirisha moja ambalo hupokea pesa mkononi, huku akiwa anamkabidhi pesa hizo mhudumu wa benki. Benki hupokea pesa hizo kwa jili ya wafanyabiashara wote ambao wakiwa na hela mkononi na kuzipokea kwa jili ya kuzitunza katika akaunti zao.

Mwanafunzi wa kike akiwa anafurahia huduma za kibenki kwa kutumia mashine maalum ya kutolea fedha ambayo inatumia kadi, ili aweze kutoa fedha zake kwa kufanya manunuzi yake binafsi ya shuleni.

Tangazo la benki likiwa linasisitiza wateja wake kutumia kadi pepe, ambayo ni njia rahisi na salama kutumia simu janja. Hivyo husaidia malipo ya haraka ukiwa sehemu yoyote. Na hii ni tekinolojia ya kisasa inayorahisisha huduma za kifedha.

Baa ya kisasa yenye bango kubwa nje ikionyesha huduma zote zinazopatikana humo ndani, ni pamoja na vinywaji, mziki na malazi pia. Baa hiyo ikiwa inasifika kutokana na utulivu wake na namna watu wanavyo hudumiwa.

Baa kubwa ikiwa inatumia kabati ambalo linawekea pombe mbalimbali kali, vinavyotumiwa na watu katika shughuli za kijamii na starehe, hali inayochochea huduma za burudani kwa watumiaji wa pombe.

Gari ya kisasa ikiwa katika eneo la uzaji wa magari ikiwa limefunguliwa mlango wa mbele upande wa dereva kuonyesha usukani unaotumia kitufe cha umeme na dashibodi nzuri ya kuvutia, huku viti vya gari hio ikiwa imevalishwa nailoni kwa ajili ya kuzuia uchakavu wa viti hivyo kabla halija chukuliwa na mteja.

Mteja akiwa katika ukumbi mkubwa wa kuegeshea magari mapya yakiwa sokoni, akisimama katika gari la kisasa lenye rangi nyeupe, huku akiwa amevalia barakoa usoni.

Ukumbi mkubwa wa kuonyesha magari mapya, upande mwingine ukiwa na magari makubwa ya mizigo yenye rangi nyeupe na upande mwingine ukiwa na magari madogo yakiwa na rangi nyekundu.

Mashine ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kutunzia maziwa na kujiendesha yenyewe. Ikiwa na sehemu mbili, moja ni sehemu ya kuwekea chombo kisafi na sehemu nyingine ni kwa ajili ya mteja kufanyia malipo mwenyewe; endapo akihitaji huduma hiyo ya maziwa.

Duka likiwa linatumia mashine ya kisasa inayoweza kujiendesha yenyewe likiwa na sehemu kuu mbili, moja nisehemu yakuwekea chombo kisafi kwa ajili ya kuwekea maziwa na sehemu nyingine kwa ajili ya kufanyia malipo ambapo mteja akihitaji huduma hiyo ya maziwa.

Mashine ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kutunzia maziwa kwa muda mrefu ikiwa na sehemu kuu mbili, moja ikiwa ni sehemu ya kuwekea chombo kisafi na sehemu nyingine ni kwa ajili ya mteja kufanyia malipo endapo akihitaji maziwa hayo kwa wakati huo.

Mashine ya kisasa inayoweza kujiendesha yenyewe na kutumika kwa ajili ya kutunzia maziwa kwa muda mrefu ikiwa imewekwa nje ya duka ina sehemu kuu mbili, moja ni sehemu ya kuwekea chombo na sehemu nyingine ni kwa ajili ya kufanyia malipo endapo mteja akihitaji huduma hiyo.

Mashine ya kisasa, inayotumika kwa ajili ya kutunzia maziwa kwa muda mrefu inayoweza kujiendesha yenyewe, ikiwa na sehemu kuu mbili. Moja ni sehemu ya kuwekea chombo kisafi na sehemu nyingine ni sehemu ya kufanyia malipo, endapo mteja akihitaji huduma hiyo ya kupata maziwa hayo.

Mteja akiwa amesimama katika mashine ya kisasa, inayotumika katika kuhifadhi maziwa na kujiendesha yenyewe, akijihudumia huduma hiyo kwa kufanya malipo na kuweka chombo mahali husika.

Muuza duka akiwa anamuhudumia mteja wake maziwa huku akiwa ana tabasamu bashasha. Katika duka hilo limezungukwa na bidhaa tofautitofauti. Pia, katika kuta za duka hilo kuna matangazo, pia, na namba za kufanyia malipo kwa ajili ya kulipia bidhaa.

Duka kubwa linalouza mashine tofauti tofauti kwaajili ya kutunzia vinywaji. Pia katika duka hilo kukiwa na mashine kubwa ya kisasa, ambayo inatumika kwaajili ya kutunzia maziwa, huku ikiwa na upande wa kuwekea chombo kisafi, na upande mwingine ukiwa ni sehemuu ya kufanyia malipo.

Fundi aliyevalia mavazi ya kiufundi akiwa anafanya majaribio katika mashine ya kisasa inayoweza kujiendesha yenyewe inayotunza maziwa, upande mwingine ukiwa na sehemu ya kuwekea chombo na upande mwingine ikiwa sehemu ya kufanya malipo.

Muuza duka akiwa amesimama nje ya duka lake. Huku ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayoweza kujiendesha yenyewe na kutunza maziwa, ikiwa na upande mmoja wa kuwekea chombo kisafi na upande mwingine ukiwa ni sehemu ya kufanyia malipo kwa mteja.

Duka likiwa linatumia mashine ya kisasa inayotumika kwaajili ya kutunzia maziwa kwa kujiendesha yenyewe huku ikiwa na sehemu kuu mbili; moja ni sehemu ya kuwekea chombo kisafi na sehemu nyingine ikiwa ni kwaajili ya malipo endapo mteja anaweza kujihudumia akihitaji maziwa hayo.

Mashine ya kisasa ikiwa imewekwa nje ambayo hutumika kuhifadhia maziwa na kuwa na sehemu kuu mbili, moja sehemu ya kuweka chombo kisafi na sehemu nyingine ikiwa ni sehemu ya kufanyia malipo, pale endapo mteja, akihitaji maziwa hayo.

Duka linalotumia mashine ya kisasa ambayo inatumika kutunzia maziwa ikiwa inajiendesha yenyewe. Upande mwingine ukiwa wa kuwekea chombo kisafi na upande mwingine wa pili ikiwa ya kufanyia malipo kwa mteja atakayehitaji maziwa hayo.

Muuza duka wa kike akiwa amevalia mavazi mazuri, amesimama katika eneo lake la kufanyia biashara na kutumia mashine ya kisasa inayotumika kutunzia maziwa yenye sehemu kuu mbili. Moja ikiwa ni sehemu kuwekea chombo kisafi na sehemu nyingine ikiwa kufanyia malipo. Kando ya mashine hiyo, kumewekwa vitenga vya plastiki vya rangi ya buluu.

Mteja amekutana na mashine maalum inayojiendesha yenyewe na kutunza maziwa ambayo upande mwingine ukiwa kuwekea chombo, na upande mwingine ukiwa kujihudumia, huku akiwa ameweka chombo chake akisubiri maziwa yajae kwa kiasi ambacho amelipia kwa upande wa pili.

Muuza duka aliyevalia koti jeupe katika mazingira ya duka lake, huku akiwa amesimama karibu na mashine ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa na kujiendesha yenyewe, ikiwa na sehemu kuu mbili, moja sehemu ya kuwekea chombo kisafi na sehemu nyingine ni kwa ajili ya mteja kufanya malipo endapo akihitaji maziwa hayo.

Duka kubwa likiwa linatumia mashine ya kisasa inayoweza kujiendesha yenyewe na kutumika kutunzia maziwa, huku ikiwa na sehemu mbili kuu; moja ikiwa ni sehemu ya kuewekea chombo kisafi cha mteja na sehemu nyingine ni kwa ajili ya kufanya malipo endapo mteja anahitaji maziwa hayo. Ukutani kubandikwa matangazo ya bidhaa zinazotumia maziwa hayo.

Kundi kubwa la vijana wakiwa wameketi kwa pamoja, katika mazingira ya mgahawa wa kisasa na kushika vikombe vya dongo vya maziwa, huku waki furahia huduma hiyo, ya maziwa kwa tabasamu bashasha.

Mashine mbili za kisasa za kutunzia maziwa na kujiendesha zenyewe zikiwa zimehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia mizigo, mashine hizo zikiwa na sehemu mbili, sehemu moja ikiwa kuwekea chombo na sehemu nyingine kwa ajili ya mteja akiwa anaweza kujihudumia mwenyewe kwa kufanya malipo .

Mashine ya kisasa ya kutunzia maziwa ambayo iko ndani ya duka ikiwa na sehemu mbili kuu; moja ikiwa ni sehemu ya kuwekea chombo huku ikiwa na glasi, na upande mwingine wa pili ikiwa ni sehemu ya kufanyia malipo pale ambapo mteja akiwa anahitaji huduma hiyo.

Duka kubwa linalotumia mashine maalum ya kujiendeshea yenyewe na kutunza maziwa ambayo inakuwa na pande mbili. Pande moja, ikiwa na upande wa kuweka chombo kisafi, na upande mwengine ukiwa unatumika kwaajili ya kufanya malipo pale endapo mteja amefika na kuhitaji maziwa hayo.

Duka kubwa lililokuwa wazi, limeweka bango nje kuonyesha kwamba wanatumia mashine ya kisasa inayotunza maziwa kwa muda mrefu na pia ikijiendesha yenyewe kwa ajili ya watumiaji.

Duka kubwa linalotumia mashine ya kisasa inayojiendesha yenyewe kwa ajili ya kutunzia maziwa. Mashine hiyo ikiwa na sehemu mbili, sehemu moja ikiwa ni sehemu ya kuwekea chombo kisafi na sehemu nyingine ikiwa ni sehemu ya kufanya malipo endapo pale mteja amehitaji maziwa hayo kwa wakati huo.

Mashine ya kisasa inayotumika kutunzia maziwa inayotumia umeme, ikiwa na pande mbili. Upande mmoja ukiwa ni sehemu ya kuwekea chombo kisafi, na upande mwingine ni wa kufanya malipo ikiwa mteja amehitaji maziwa hayo.

Kitanda kikubwa cha kisasa, kilichoundwa kwa sofa kikiwa na godoro lake jipya lililowekwa katika nailoni, huku kukiwa kumewekwa juu yake mashuka mapya ambayo yamefungwa katika vifungashio maalumu kwa ajili ya kuuzwa vitu hivyo.

Duka kubwa linalouza vitu vya samani kama vile: viti, meza na masofa; kutoka sehemu tofautitofauti ambavyo ni matumizi ya nyumbani na maofisini. Vikiwa vimepangiliwa katika mpangilio mzuri unaovutia.

Duka kubwa likiwa limepangilia vizuri bidhaa zake, na kujihusisha na uuzaji wa thamani za ndani na maofisini kama vile: masofa, viti, meza, na mito.

Mfanyabiashara akiwa ameketi nje huku akiwa anaongea na simu, na nje akiwa ameweka vitu vya samani vya ndani kama vile: masofa mazuri yenye rangi tofauti na mito, meza, viti, pamoja na makabati; katika uwanja wake unaozunguka duka lake.

Mafundi seremala wakiwa wanafanya kazi kwa kushirikiana katika kutengeneza vitu vya samani kwa matumizi ya nyumbani na maofisini huku wakiwa wamezungukwa na makabati ambayo yapo katika hatua za mwisho za kukamilika ili kupelekwa kwa wasambazaji.

Meza nzuri ya mbao inayotumika kwa ajili ya kulia chakula mezani, ikiwa imewekewa kioo kikubwa kuziri cha kuvutia, huku ikiwa na viti vyake sita ambavyo vyote viko sokoni.

Wafanyabiashara wakiwa wamekusanyika eneo moja la soko, wakifanya biashara zao za rejareja na jumla, wakiuza mbogamboga na nafaka, huku mama mmoja akiwa ameshikilia kibeseni kidogo cha plastiki kikiwa kimejaa nyanya na kuzipanga katika mfuko maaalumu alioununua.

Wachuuzi wakiwa katika eneo kubwa la soko na kuuza bidhaa zao mbalimbali za mbogamboga, kama vile: mihogo, vitunguu na viazi, pamoja na nyanya; huku mazao mengine kama vile karoti, zikiwa zimepangwa katika matenga ya plastiki.

Eneo la soko likiwa limetenga eneo kwa ajili ya kuuza bidhaa zinazotumika kila siku majumbani, kama vile viungo na vitu vingine. Vikiwa vimewekwa katika visado maalumu ambavyo vimebandikwa karatasi kwa kuweka jina la kiungo hiko ili mteja iwe rahisi kujua ni kiungo gani anachohitaji.

Mama mfanya biashara wa nyanya akiwa amezungukwa na matenga mengi ya nyanya, huku akiwa na tabasamu bashasha kwa mteja wake anaemhudumia. Mteja huyo akiwa ameshkilia chombo kidogo cha plastiki kwa ajili ya kuchagua nyanya zake.

Wafanyabiashara wawili wakiwa kandokando ya barabara wakiuza bidhaa zao tofauti, mmoja akiwa anauza mbogamboga na mwingine akiwa anauza karanga kwa kupima, huku bidhaa hizo zikiwa juu ya mikokoteni ambayo inaweza kusukumwa kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine.

Wafanyabiashara wa rejareja wakiwa katika eneo la soko kuuza bidhaa zao tofautitofauti kama vile: nafaka, mbogamboga pamoja na matunda. Huku wakiwa wamevalia kofia za nyasi na wengine kubeba miamvuli kwa ajili ya kujikinga na miale mikali ya jua.

Wachuuzi wakiwa sokoni kwa kufanya biashara ya kuuza matunda. Katika utendaji wa biashara hii, kuuza matunda kwa wingi ambapo wakulima na wafanyabiashara wanapata fursa ya kuuza mazao yao kwa wateja. Hali ambayo inachochea maendeleo katika nchi.

Wafanyabiashara wakina mama wakiwa sokoni wakiuza nyanya za rejareja na jumla zikiwa zimepangiliwa vizuri mezani na nyingine zikiwa zimepangwa katika visado, huku wakiwa wamezungukwa na matenga ya plastiki yanayohifadhiwa nyanya.

Wachuuzi wawili wakiwa sokoni wamesimama katika maeneo yao ya biashara. Wachuuzi hao wakiwa wamepangilia matunda yao vizuri katika mpangilio uliopendeza, huku wakiwa wamevalia barakoa.

Mashine ya kisasa inayobebeka na kutumika kwa ajili ya kufanya malipo kwa njia ya kadi na simu ya mkononi inayotumia mfumo wa malipo kwa njia ya mtandao kupitia simu inahusiana zote na huduma za kifedha zinazotolewa na kibenki au taasisi ya kifedha kwa njia ya kidijitali.

Jengo kubwa la ghorofa lililo kando ya barabara huku zikiwa zimepaki pikipiki pembezoni na chini kukiwa na maduka makubwa yanayojihusisha na uuzaji wa vifaa vya ujenzi na kutoa huduma za kifedha kwa kutumia simu kama mpesa.

Hoteli ikiwa na samani za kisasa kama vile meza, viti ambavyo vinavutia maandhari yake kwa kupangwa katika namna ya tofauti. Huku akiwa mfanyakazi amesimama karibia na sehemu ya mapokezi kwa wageni wanaoingia katika hoteli hiyo.

Duka la kisasa likiwa linauza nguo za aina mbalimbali, kama vile: mashati, masweta, mabeg; yakiwa yamening'inizwa katika machuma maalumu. Huku chumba hicho kikiwa kinaangaza na mianga mizuri ya kupendeza na kuvutia.

Duka kubwa la kisasa likiwa katika mwanga wa kuangaza, na kupangiliwa nguo hizo katika mpangilio. Nyingine zikiwa zimening'inizwa, na nyingine zikiwa katika makabati ya chuma, yaliyowekwa vizuri katikati.

Duka kubwa la kisasa likiwa linauza nguo za watoto wa kike na wakiume kwa kupagwa katika makundi. Nguo nyingine zikiwa zimepangwa katika makabati pembeni, na nguo nyingine zikiwa zimepangwa katika makabati yaliyo chini. Huku chumba hicho kikubwa cha kisasa kikiwa katika mwangaza mzuri wa kuvutia.

Duka kubwa la kisasa likiwa linauza viatu vya watoto wadogo (wakike na wakiume) vilivyokua wazi na vingine vikiwa vimejifunga, vikiwa na vikaratasi vidogo kuonyesha bei ya viatu hivyo. Huku viatu vikiwa katika kabati maalumu la kuning'inizia viatu hivyo.

Duka kubwa la kisasa linalouza nguo za watoto wa kike likiwa limeweka kibao kuonyesha nguo hizo ni kwa ajili ya watoto wenye umri wa mwaka mmoja hadi miaka saba. Huku bei ikiwa imewekwa katika kibao shilingi mia saba katika mazingira safi, angavu yanayohamasisha wateja kuchagua na kununua kwa urahisi.

Duka kubwa la kisasa la kuuza nguo za kiume likiwa limepangilia nguo juu ya meza ambayo ina visanduku vidogovidogo vilivyokuwa wazi, huku kukiwa na kibao ambacho kinaonyesha punguzo la bei kubwa kwa wateja, na nguo nyingi zikiwa zimening'inizwa kwenye fremu za chuma kando yake.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa kutoka mataifa mbalimbali likiwa limetenga sehemu kwa ajili ya kuuza bidhaa zote za ngano kama vile mikate inayotumika kila siku na huku ikiwa imewekwa katika kabati la wazi, mteja anaweza kujihudumia yeye mwenyewe .

Duka la kisasa linalouza bidhaa zake kutoka nchi mbalimbali, kwa kuzikusanya pamoja na kuziuza, likiwa limepanga bidhaa za majumbani kama vile majiko ya umeme, mafriza, pamoja na TV, huku wateja wawili wakitizama bidhaa hizo.

Duka kubwa likiwa limepangiliwa vizuri, kuwapa wateja fursa ya kuchagua na kununua aina mbalimbali za pombe na bidhaa za vinywaji. Hali ambayo inaonyesha kukuwa kwa biashara ya rejareja, inayohitaji ufanisi mkubwa wa huduma na usambazaji, ili kuendana na mahitaji ya wateja wao.

Duka kubwa likiwa limetenga sehemu ya kuwekea bidhaa mbalimbali za usafi na kihali. Ikiwa ni pamoja na sabuni za maji na dawa za kuondoa harufu mbaya. Vyote hivyo vikiwa na lengo la kuwezesha usafi wa mazingira kwa wateja wanaotumia bidhaa hizo.

Mteja akiwa ndani ya duka kubwa ambalo linakusanya na kuuza bidhaa kutoka mataifa mbalimbali, akijichagulia bidhaa zake na kuziweka katika tenga maalumu la kukusanya bidhaa ndogo ndogo ndani ya mzunguko wa duka hilo.

Duka kubwa linalokusanya bidhaa tofauti tofauti kutoka nchi mbalimbali kwa ajili ya kuuza, katika upande mmoja ulikuwa umejaa viatu vya namna tofauti tofauti mojawapo ikiwa ni kanda mbili na pamoja na viatu vingine vya ngozi, huku ukutani kukiwa kumejaa picha ya bidhaa mbalimbali za matangazo.